Jopo la watu waliyosimama katika eneo la ndani, lililozungukwa na mabango yaliyochapishwa picha mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali kama vile taa za umeme, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo zilizozungukwa na mashine za kushonea pamoja na nyuzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.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

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga mfano wa barakoa, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo, ya elimu ya watu wazima.

Sehemu ambayo imejaa miti mingi imejengewa vizuri na kutengenezwa kwa hali ya juu, Na ndani yake yamewekwa maji maalumu ambayo yanawasaidia wanao fika kuogelea na kuyafurahia mazingira.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au komputa mpakato, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari, vitabu na simu janja ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, huku mmoja wapo akiwa mbele akihutubia. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au majalada ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia vifaa kinga mfano wa barakoa, huku mmoja akiwa mbele akihutubia ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo.

Jopo La watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na kompyuta mpakato, pamoja na madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu au madaftari pamoja na kompyuta mpakato, ikiashiria ni neo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari pamoja na kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kieletroniki kama vile kompyuta na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.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

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya vipuri, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, wakiwa wamevalia mavazi maalumu mfano wa makoti yenye rangi ya bluu, miwani na glavu. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile miwani, glavu na barakoa katika eneo lililozungukwa na meza zenye vifaa vya kieletroniki. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.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

Watu walio katika eneo lilitengenezwa kwa ustadi yenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kielektroniki, na vipuri ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani yenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali na vipuli, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.